Mlango uliopigwa rangi tunaona jina la mwalimu limeandikwa hapo akikaribishwa kwa darasa hilo mlango wenyewe ukiwa umefungwa na umewekwa kibandiko cha kuonyesha ni darasa cha 1C.